Hii ni chupa yenye tembe ya madini ya supplement ya Vitamin D,inasaidia mwili kuipa nguvu na kukinga maradhi mbalimbali.

Hawa ni wakulima ambao wanapulizia dawa mimea yao, kuashiria kwamba mimea hii itapokuwa tayari wataziuza kwenye soko mbalimbali, eneo hili ni eneo la wafanyikazi ambao wanafanya kilimo.

Chupa hizi ni chupa ya chanjo aina ya vaccine , inayotumika kukinga magonjwa mbalimbali, ugonjwa huu ni ule.